Huyu amefikiria sana kwa sababu alinunua ardhi akajenga na bado akapanda na alipanda mimea tofauti kama ndizi na nazi na zinginezo. Ndizi amemea kwa wingi na akizaa anauza kupata pesa nzuri sana ya kulipa.

Bado huyu mkulima ameipanda mmea mmoja na hivyo sio nzuri. Kwa sababu sahii ameipanda mimea na ndizi peke yake, kukikuwa na ugonjwa ambayo inamaliza ndizi au wanamaliza mmea ya ndizi, hatakuwa na bahati ya kubakiwa na mti mwingine.

Shamba hili mwenyewe alipanda mmea mmoja peke yake lakini sijui kwa nini ameifanya hivyo. Kwa sababu mimea hii hukulika na huuzwa bado kupata pesa ya kulipa mfanyakazi wako.

Shambani hiki kimepandwa kizuri na mkulima mmoja ambaye alikuwa anapanda ndizi lakini huyu mkulima amefanya makosa moja kubwa sana kwa sababu kuna nyasi imejaa hapa. Nyasi hii inasababisha ndizi hizi ambayo ameipanda zinasababisha ndizi isimee vizuri na isizae.

Shamba hiki ndizi imepandwa kwa wingi nao wamechuna, lakini shida ni moja pekee yake ndizi hiki iwezi pelekwa sokoni na kuuzwa kupata pesa. Je shida ni nini? Shida ni ndizi hiijaiva kama hiijaiva iwezi huuzwa.

Mwanamke huyu amejitolea kusaidia watoto wake na kuwalipia karo kwa njia moja ya kukuwa mkulima. Yeye amekuwa mkulima kwa miaka mingi na ampanda miti tofauti shamba yake.

Mkulima huyu amepanda miti nzuri sana ambayo kina sifa mzuri sana humu nchini kinajulikana kama ndizi. Ndizi husaidia wanadamu kwa njia mbili tofauti, njia ya kwaza ni kukula.

Mkulima huyu ana furaha tele leo ya kwamba amevuna au ameichuna mahindi aliyokuwa amepanda miaka iliyopota. Amepitia mingi kuinyunyizia maji kuchunga wanyama wasikule na kuipea dawa lakini leo na furaha tele.

Huyu mkulima ambaye amepanda ndizi hizi akona ujuzi hali ya juu. Na kulingana na mimi naweza sema huyu alikuwa analima shamba karibu miaka arobaini kwa sababu anatumia makaratasi zile kufanya ndizi iive kwa haraka.

Mkulima huyu mmoja ambaye kazi yake ni kufuga ngo'mbe za maziwa. Kuna ngo'mbe za aina mbili. Kuna ngo'mbe ya nyama ambaye kazi ama shughuli kuu ya kuwa ngo'mbe huyo ni kumchinja, ilhali ngo'mbe hiki shughuli yake ni kukamua peke yake na kupata maziwa.

Mkulima huyu alipanda mahindi lakini kulingana na mimi hapa amehathirika kwa sababu mahindi zote zimekauka kabla hajachuna. Unajua kuchuna na uuze mara moja inasaidia sana kwa sababu utapata vitu za kununua.